Mnara mrefu wa chuma wa kusafirisha umeme umesimama wima chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Waya nyingi za umeme zinaeleka upande zote kutoka juu ya mnara. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi kavu na miti michache mbali.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinaonekana kikiwa na miundo mingi ya chuma na nyaya zinazoelekea pande zote. Kuna njia ya saruji inayopita katikati ya kituo. Vifaa vingi vya umeme vimefungwa kwenye miundo hiyo.

Nguzo ya umeme imesimama kando ya barabara ikiwa na waya nyingi zilizosambaa kwa namna isiyoandaliwa vizuri. Kuna tangi kubwa la maji jeusi lilowekwa juu ya muundo wa chuma nyuma ya ukuta mrefu wa saruji. Barabara inaonekana kuwa na magari machache yanayopita na kuna majengo mengine yanaonekana mbali.

Nguzo ya umeme imeegemea upande. Kuna waya nyingi za umeme zimeunganishwa nayo. Jengo linaonekana upande wa kulia wa picha. Anga lina mawingu. Inaonekana kama nguzo imeharibika.

Kituo cha umeme chenye vifaa vingi vya chuma na waya za umeme kinaonekana chini ya anga la usiku au jioni. Kuna transformer kubwa na vifaa vingine vya umeme. Taa zinaangaza eneo hilo zikionyesha miundo mbali mbali. Huu unaweza kuwa kituo cha kusambaza umeme kikubwa.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana kikiwa na miundo mingi ya chuma na waya za umeme zinazoelekea pande mbalimbali. Vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma na swichi vinaweza kuonekana. Eneo hilo limefunikwa na kokoto nyeusi na kuna njia za saruji zinazopita katikati.

Kituo cha umeme ya joto ardhi unaoonekana. Moshi mwingi mweupe unafuka kutoka kwenye mnara mrefu. Vifaa mbali mbali na mabomba yanaonekana ambayo ni sehemu ya miundo mbinu ya kituo hicho. Anga lina mawingu na eneo linaonekana kuwa la viwanda.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kilicho na minara mingi ya chuma na nyaya zinazoelekea pande mbalimbali. Eneo hilo linaonekana kuwa wazi na chini yake kuna ardhi kavu na mimea michache. Anga ni la samawati na lina mawingu meupe machache.

Transformer kubwa na vifaa vingine vya umeme vilivyounganishwa na waya nyingi. Miundo ya chuma inasimamia vifaa hivyo na kuna jengo dogo linaonekana nyuma. Eneo hilo limezungukwa na kokoto na inaonekana kuwa kituo muhimu cha usambazaji wa nishati.

Majengo makubwa pamoja na moshi mwingi mweupe, unaonekana kwenye kituo cha umeme wa joto arthi, mandari inaonesha eneo la kijani kibichi na miti mingi, anga linaonekana kuwa na mawingu.

Kituo cha umeme cha Isinya kinaonekana kikiwa na miundo mirefu ya chuma na vifaa vingi vya umeme. Bango kubwa lenye maandishi kuhusu kituo hicho limesimama karibu na jengo dogo paa la kijani. Waya nyingi za umeme zimeelekea angani chini ya mawingu meupe na samawati.

Kituo cha umeme cha Isinya; miundo mikubwa ya chuma inaonekana ikishikilia nyaya nyingi za umeme. Anga ni ya samawati na mawingu meupe yanaonekana, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Bwawa kubwa la maji linaonekana likiwa limezungukwa na ardhi kavu na mimea michache. Kuna miundo mbali mbali ya kibinadamu karibu na bwawa, ikiwa ni pamoja na majengo na minara ya kusambaza umeme. Maji ya bwawa yana rangi ya udongo.

Kundi la watu ambao wanaweza kuwa wanfanyakazi wanaonekana wakipanda miti. Wameinama na wanapanda miche midogo kwenye ardhi iliyoandaliwa. Wamevaa nguo za kazi na viatu za usalama. Mandhari inaonyesha eneo la wazi na nyumba duni nyuma.

Juu ya msitu mnene wa miti ya kijani kibichi, kuna mti mmoja mrefu wenye matawi meupe au manjano. Miti mingine mirefu ya kijani pia inaonekana nyuma yake. Anga ni la samawati safi bila mawingu. Mandhari hii inaweza kuwa sehemu ya mbuga au eneo la mashambani.

Kichwa cha twiga kimeegemea juu ya kamba na ulimi wake mrefu umeenea nje, twiga huyu anaonekana kuwa karibu sana. labda katika mazingira ya hifathi ya wanyama, mandari inaonyesha miti na arthi yenye rangi ya udongo nyuma yake.

Watoto wa tembo kadhaa wanaonekana wakinyweshwa maziwa kutoka kwenye chupa na watu waliovaa sare za kijani. Watu hawa wamesima kwenye ardhi nyekundu huku wakishikilia chupa juu kwa ajili ya tembo kunywa. Kuna miti yenye matawi yasiyo na majani mengi nyuma yao.

Mtaa wenye vumbi unaonekana ukiwa na shughuli nyingi. Wanaume watatu wanaonekana wakivuta mkokoteni uliojaa magunia. Eneo hilo linaonekana kuwa na majengo na watu wengi.

Kikundi cha watu ambao wanaweza kuwa wanafunzi na walimu wakiwa nje kwenye eneo la shule. Wamesimama karibu na miche midogo ya miti iliyo kwenye mifuko ya plastiki na kwenye sanduku la kadibodi. Wanaonekana wakishirikiana katika shughuli ya upandaji miti. Mandhari inaonyesha majengo ya shule na nyasi.

Simba kike mzima ameketi kwenye nyasi ndefu, simba huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia na anaonekana ametulia akitazama upande. Mandhari inaonesha eneo la wazi na nyasi, labda kwenye mbuga la wanyama.

Mwanaume anaonekana ameketi kwenye kiti kidogo pembezoni mwa maji yaliyofurika. Maji yana rangi ya kahawia na yamejaa eneo linaloonekana kuwa makaazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa vifaa duni.

Mtu amesimama karibu na uzio akimwangalia twiga kwa ukaribu sana. Twiga huyu anaonekana akila kitu kutoka kwa mkono wa mtu huyo. Mandhari inaonyesha miti na twiga mwingine kwa umbali.

Tembo anaonekana akila majani. Watu wamekusanyika kwenye jukwa la mbao kumtazama. Eneo linaonekana kuwa mbuga au hifadhi ya wanyama. Tembo huyu anaweza kua aina ya tembo wa kiafrika.

Eneo la mtaa duni lenye mtaro ulio jaa taka nyingi na maji yake yanaonekana kuwa machafu. Nyumba za mabati zinaonekana nyuma, mbwa amelala kando ya mtaro.

Kijana ameketi karibu na idadi ya makopo ya manjano na chupa za maji, anoonekana akijaza maji kwenye chupa, mandari inaoonekana kuwa duni na kuna maji machafu nyuma yake.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wamaasai na wageni, wamekusanyika kwa picha ya pamoja nje. Wengi wao wamevaa mavazi ya kitamaduni ya wamaasai, kama vile shuka nyekundu na mapambo ya shanga. Wengine wamevaa nguo za kawaida, lakini wamejifunika kwa shuka za kimaasai.

Kreni ya manjano inaonekana ikinyanyua zege kwenye eneo la ujenzi. Wafanyakazi kadhaa wamevaa kofia ngumu na fulana za rangi ya kijani. Mfumo wa chuma unaonekana ukiandaliwa kwa ujenzi zaidi. Hii inaonekana kuwa eneo la ujenzi wa barabara au daraja.

Kiboko mdogo anaonekana kuwa na ngozi la idi na rangi ya kijivu. Anaonekana kuzungukwa na majani ya kijani. Inaonekana kuwa hayuko kwa mazingira ya kiasili, labda mbugani.

Kuna tingatinga kubwa la rangi ya kijani likichimba kwenye ardhi yenye udongo mwingi. Watu kadhaa ambao wanaweza kuwa wafanyakazi wanaonekana karibu na tingatinga na kwenye eneo lililo chimbwa. Mandhari inaonyesha nyumba duni na anga lenye mawingu.

Kundi la tembo linaonekana karibu na maji. Wanaonekana kuwa katika mazingira yao ya asili labda mbuga ya kitaifa. Mandhari inaonyesha nyasi na miti michache.

Ndege mmoja mrefu mwenye rangi nyeusi nyeupe na mdomo mrefu wa manjano anaonekana akitembea kwenye maji kidogo, labda akitafuta chakula. Mabawa yake yameenea kwa sehemu. Ndege wengine wawili weupe wanaonekana kwa mbali kwenye maji yaleyale.

Kundi la watu ambao wanaweza kuwa na asili ya kiafrika kutokana na na muonekano wao wanacheza ngoma ya kitamaduni kwenye jukwaa. Wamevaa mavazi yenye muundo wa chui na mapambo ya kichwa ya manyoya meupe na meusi baadhi yao wanashikilia vyombo vya muziki vya kienyeji.

Mnyama mdogo mwenye manyoya ya kijivu anaonekana amesimama juu ya tawi ya miti lililoanguka ndani ya maji. Maji yanaonekana kuwa tulivu na yanayakisi miti na majani ya kijani yaliyo kando yake. Mnyama huyu anaweza kuwa nguchiro kutokana na umbo lake. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili karibu na maji.

Mtoto wa tembo anaonekana akitembea, inaonekana kama ni tembo wa asiili ya kiafrika, inawezekana yuko katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kuwalea wanyama pori.

Ndege wawili wanaonekana ambao wanaweza kuwa korongo au taji kijivu. Wanaonekana wakiwa katika eneo la nyasi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo. Ndege hawa wana taji la manyoya kichwani mwao.

Twiga mrefu anatembea karibu na gari jeupe lililosimama kwenye barabara ya vumbi. Gari linaonekana kuwa na taili la ziada lililofungwa nyuma. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi kavu na miti michache mbali. Majengo ya mji yanaweza kuonekana kwa mbali chini ya anga ya mawingu.

Njia iliyochongwa inaonekana ikishuka kuelekea mto. Watu wachache wanatembea kwenye njia hio. Nyumba duni ziko upande mmoja wa njia. Mandhari inaonyesha mazingira ya mjini na mto unaopita katikati.

Rundo la mabomba ya PVC ya rangi ya samawati inaonekana. Mabomba haya yamepangwa kwa utaratibu na mwanga unaangaza kutoka kwenye sehemu ya ndani ya baadhi ya mabomba. Inawezekana mabomba haya yanatumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au matumizi mengine ya ujenzi. Muundo wa picha unatoa mtazamo wa karibu wa ncha za mabomba.

Mnyama mdogo labda ni duiker kutokana na umbo lake. Amesimama kwenye nyasi za kijani. Ana manyoya ya rangi ya kahawia na pembe fupi. Mimea mingine na miti midogo inaonekana nyuma yake. Inaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda kwenye hifadhi ya wanyama.

Sehemu ya mwili wa punda milia inaonekana. Mnyama huyu ana manyoa yenye mistari mieusi na meupe inayoonekana wazi. Ameegemea mti wenye gome la kahawia. Mandhari yanaonekana kuwa na udongo wenye rangi nyekundu au kahawia.

Eneo duni lenye vibanda vilivyoegezwa kwa mabati. Mto mdogo unaonekana na takataka nyingi zimetupwa karibu na mto na kwenye miteremko. Watu wachache wamesimama juu ya mlima wa takataka. Eneo hili linaonekana kuwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Sanamu mbili za watu mwanaume na mwanamke zimesimama juu ya msingi katika eneo la wazi. Wanaonekana kuwa wamevaa mavazi ya kawaida na wanafanya kazi pamoja. Kuna alama au maandishi kwenye msingi wa sanamu.

Jengo refu la silinda lenye rangi ya kahawia linasimama kwa urefu. Mbele yake kuna sanamu ya mtu ameketi kwenye msingi mrefu. Chemichemi yenye maji yanayopaa na upinde wa mvua mdogo inaonekana mbele ya jengo lenye umbo la duara na pia la kipekee.

Jukwaa limefunikwa kwa hema jeupe na watu wanne wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya kahawia wanaonekana wakicheza. Wanaume wawili na wanawake wawili wameshikana mikono na wanaonekana wakiruka au kucheza kwa furaha.

Tembo mdogo anaonekana akijipulizia mchanga kwa kutumia mkonga wake labda kujikinga na jua au wadudu. Ngozi yake ina rangi ya udongo kutokana na mchanga. Watu wawili wameonekana kwa mbali wakiwa wamesimama karibu na eneo hilo. Hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kuokoa wanyama.

Chui mkubwa anaonekana akifunguwa mdomo wake mpana akionyesha meno yake makali. Manyoya yake yana madoadoa meusi kwenye rangi ya kahawia na manjano. Anaonekana kuwa katika mazingira asili yenye majani mengi nyuma yake.

Kundi la punda milia wengi wanakula nyasi kando ya barabara ya vumbi. Wengine wamesimama katikati ya barabara. Mandhari inaonyesha eneo kubwa la nyasi kavu na miti michache. Kwa umbali, majengo ya mji yanaweza kuonekana chini ya anga la samawati.

Twiga wawili warefu wanatembea kwenye nyasi fupi na jiji linaonekana kwa mbali chini ya anga la samawati. Twiga wana madoadoa ya kahawia kwenye ngozi yao ya manjano. Mandhari inaonyesha uwiano kati ya wanyamapori na mazingira ya mjini.

Vifaru wawili weupe wanaonekana wakila nyasi katika eneo la wazi. Nyuma yao kwa umbali kunaonekana mandhari ya mjii wenye majengo marefu. Anga limejaa mawingu na rangi ya machweo au mapambazuko inaweza kuonekana. Vifaru hawa wanaweza kuwa vifaru weupe wa kaskazini ambao wapo hatarini kutoweka.

Mwanamke mwenye nywele zilizosukwa ameketi kwenye blanketi yenye ruwaza ya mistari ya nyekundu na samawati akiwa ameshika glasi ya kinywaji. Mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na nyeusi ameketi karibu naye. kikabu cha picnic kimefunguliwa kando yao kwenye blanketi.

Matatu nyeupe inaonekana ikiwa na michoro ya rangi mbalimbali na maandishi. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hiyo. Majengo ya maduka yanaonekana nyuma. Eneo linaonekana kuwa la mji.

matatu ya rangi ya zambarau imeandikwa FIESTA kwa herufi kubwa. Ina michoro ya rangi mbalimbali na watu wamezunguka. Watu wengine wanasubiri kupanda. Mandhari inaonyesha mazingira ya mjini.

Msongamano wa magari unaonekana kwenye mkutano ya barabara. Maafisa wa polisi wa trafiki wamevalia sare zao na wanasimamia usafiri .Matatu, magari madogo na pikipiki zimesimama au zinatembea polepole.

Mabasi ya City Shuttle yameegeshwa kando ya barabara huku watu wengi wakiwa wamesimama karibu nayo labda wakisubiri kupanda. Mabango yenye nambari thelathini na tatu yanaonekana karibu na eneo hilo. Majengo marefu yanaweza kuonekana nyuma. Inaonekana kuwa ni kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi.

Basi lime egeshwa barabarani huku watu wakipita karibu nalo. Basi hilo lina matangazo na maandishi kama vile ICM church Piki piki nyeusi pia inaonekana karibu na basi mandhari inaonyesha majengo na watu wakitembea.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Kuna matatu moja la rangi ya fedha na mstari wa njano ikielekea upande mmoja. Basi dogo la rangi ya waridi linaonekana upande mwingine wa barabara.

Barabara kuu yenye magari machache yakipita. Kuna daraja la watembea kwa miguu linalopita juu ya barabara. Upande mmoja wa barabara kuna watu wachache wanaotembea kando. Mandhari inaonekana kuwa nje ya mji, labda kwenye barabara kuu inayotoka au kuingia jijini.

Matatu ndogo inawezekana aina ya gari la abiria lililoandikwa: Aviation, Mbadi, QuickMart, Village na Juakali . Gari hili lina rangi nyeupe na mistari ya njano. Watu wanaonekana karibu na gari na inaonekana kama ni sehemu ya usafiri wa umma.

Matatu jeupe yenye michoro ya rangi mbalimbali imeegeshwa barabarani. Imeendikwa peace maker kwa herufi kubwa kwenye kioo cha nyuma. Watu kadhaa wanaonekana karibu na matatu, labda wakisubiri kupanda au wameshuka. Juu ya matatu kuna bango la matangazo la Muga Sacco.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri. Miti mirefu ya kijani imepandwa pande zote za barabara. Anga lina mawingu na barabara inaonekana kuwa na lami nzuri. Mtu anaonekana akitembea kando ya barabara.

Matatau ya rangi ya samawati iliyoandikwa, runka shuttle. Matatu hii inaonekana kuwa inafanya safari zake kwenye barabara ya Thika kuelekea maeneo kama ruiru, kimbo na juja. Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu na kuna mabegi yamepangwa chini labda wakisubiri kupanda ua kushuka.

Mtaa wenye shughuli nyingi unaonekana umejaa magari ya usafiri wa umma, labda matatu na mabasi. Gari moja lina bango linalosomeka, Nyeri Direct. Watu wengi wanatembea kando ya magari na kwenye barabara. Majengo ya biashara yamejengwa pande zote za mtaa.

Matatu ya rangi ya samawati na njano ambayo ni usafiri wa umma maarufu. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye matatu. Kuna ishara ya barabarani juu ya matatu inayoonyesha njia na nauli.

Mwanume anaonekana amesimama mtaani akiwa ameshikilia mabango yenye maandishi. Mabango yanaonyesha nambari na majina ya maeneo kama vile Community, Upperhill na Kasneb. Anaonekana karibu na basi au matatu. Mandhari yanaonyesha mazingira ya mji.

Basi ndogo abiria linalojulikana kama matatu limepakiwa rangi ya zambarau na limeandikwa, commuter, mbele. Polisi wa trafiki amesimama karibu na basi akiongea na mtu aliyevaa kiraia. Kuna magari mengine yameegeshwa kando ya barabara na jengo refu linaonekana nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri linaonekana. Kuna tuktuk mbili zimeegeshwa moja ikiwa na rangi ya waridi na nyeusi na nyingine ikiwa ya manjano. Kuna mabasi mengine na magari mengine pia yanaonekana kwenye barabara hio.

Barabara kuu ina magari mengi yakiwemo mabasi, matatu na magari ya kibinafsi. Trafiki inaonekana kuwa nyingi. Kuna majengo marefu pande zote za barabara. Anga lina mawingu meupe.

Matatu ya kijani yenye michoro ya rangi nyingi inaonekana ikiwa imeegeshwa kando ya barabara .Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu hiyo na wengine wamekaa chini. Mandhari inaonyesha mazingira ya mji na majengo yanaonekana nyuma.

Matatu ya kampuni ya Metro Trans ambayo inaonekana kuwa aina ya Isuzu Elf imesimama kwenye barabara ya mji. Ina rangi ya kijivu, samawati na nyekundu. Watu wachache wanaonekana karibu na matatu, wengine wakipanda au kushuka. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara kuu inaonyesha magari mengi yakisafiri kwa pande zote mbili. Kuna lori kubwa jeupe, gari dogo jeusi na basi la rangi ya njano ikielekea upande mmoja. Upande mwingine wa barabara una magari mengine na mtu mmoja anatembea kando ya barabara.

Matatu ndogo labda aina ya shuttle iliyoandikwa, legend. Matatu hii ina rangi ya zambarau na nyekundu na inaonekana kuwa inafanya kazi zake mjini. Kuna watu wamesimama karibu na matatu na inaonekana kama ni sehemu ya usafiri wa umma.

Matatu ya rangi ya waridi inaonekana ikiwa imesimama kando ya barabara. Watu wanaonekana wakitembea karibu nayo. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna majengo mengine na taa za trafiki zinaonekana.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na msongamano mkubwa wa magari. Magari matatu na malori yamejaa barabarani. Miti mirefu ya kijani kibichi inaweza kunaonekana pande zote za barabara. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Barabara imejaa magari mengi yakiwemo malori na matatu. Majengo ya ghorofa yanaonekana upande moja ya barabara. Anga lina mawingu na inaonekana kama ni mchana. Barabara ina shughuli nyingi za usafiri.

Gari la abiria linaonekana kuwa aina ya Toyota hiace. Linaonekana likiwa limebeba abiria wengi. Gari limeandikwa, supreme shuttle Nakuru direct, na namba mia tano. Watu wanaonekana wakitembea karibu na gari hilo. Hii inaweza kuwa picha ya usafiri wa umma.

Barabara inaonekana ikiwa na msongamano mkubwa wa magari. Mabasi madogo na magari mengine yamejaa barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Basi ndogo la abiria, maarufu kama matatu limepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Gari limepambwa kwa rangi nyingi na ina orodha ya maeneo linakoelekea ikiwa ni pamoja na Githurai na Ruiru. Kondakta anaonekana akikaribisha abiria kupanda.

Mabasi mawili ya rangi ya samawati na njano yameegeshwa kando ya barabara. Labda ni stendi ya mabasi. Watu wachache wanaonekana karibu na mabasi haya. Pikipiki ya rangi ya samawati imeegeshwa mbele ya basi moja.

Bango la usafiri linaonekana likiwa na maandishi yanayoonyesha njia za mabasi. Watu wengi wanasimama karibu na barabara labda wakisubiri usafiri. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara. Mandhari inaonekana kuwa ya mji wenye shughuli nyingi.

Matatu ya rangi ya samawati na njano yamesimama kando ya barabara yakisubiri abiria. Watu wamesimama karibu na mlango wa matatu wakionekana kuwa wanapanda au wanashuka. Kuna matatu mengine yanaonekana nyuma. Eneo linaonekana kuwa kituo cha mabasi au sehemu ya shughuli nyingi za usafiri.

Treni inaonekana kupitia uzio wa chuma. Mabehewa ya treni yanarangi nyeupe, nyekundu na manjano. Nyasi na miti zinaonekana nyuma ya uzio. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi.

Kuna matatu mawili yanayoonekana. Moja limeandikwa Nakuru na lingine Blaze . Watu wengi wamekusanyika karibu na magari haya, wengine wakionekana kama abiria na wengine kama wafanyabiashara wadogo.

Matatu yenye rangi nyingi imesimama kando ya barabara yenye shughli nyingi. Watu wengi wanatembea kando ya matatu na wengine wanaonekana wakipanda au kushuka. Matatu imeandikwa maneno kama Golden alchemy na marvel . Majengo marefu yanaonekana nyuma ishara ya mji.

Eneo linaonekana kuwa ujenzi wa barabara au mfereji. Kuna mitaro miwili mirefu iliyochimbwa kwenye udongo mwekundu. Mitambo ya kuchimba inaonekana ikifanya kazi. Majengo yanaonekana kwa umbali.

Mifumo ya mabomba ya rangi ya samawati inaonekana imesimama juu ya msingi wa saruji. Mabomba yana valves na vifaa vingine. Mandhari inaweza kuwa sehemu ya kituo cha kusukuma maji au kiwanda. Mabomba yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo mkuu wa usambazaji wa maji.

Lori kubwa jeupe limejaa magunia mengi ya takataka. Watu watatu wameketi juu ya magunia hayo. Lori limeengeshwa pembeni ya barabara katika mji. Nyuma ya Llori kuna jengo refu yenye rangi ya kahawia na maandishi hoteli yanaonekana juu yake.

Eneo linaonekana kuwa uchimbaji wa mtaro unaendelea. Mtaro huu unachimbwa kwenye udongo mwekundu. Vipuli vya watu vinaonekana karibu na mtaro huo. Mandhari unaonyesha eneo la ujenzi lenye vumbi na miti michache kwa mbali.

Kundi la ngombe wengi wanakunywa maji kutoka kwenye kidimbwi cha zege. Rangi zao zinatofautiana kutoka kahawia hadi nyeusi na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa kame na kuna miti michache. Hii inaweza kuwa ni eneo la ufugaji wa ng'ombe.

Maporomoko ya maji yanaonekana yakishuka kutoka kwenye ukuta wa mawe. Maji yanaonekana kuwa mengi na yanatiririka kwa nguvu. Mawe makubwa yamezunguka eneo la maji yanapoanguka. Mimea ya kijani kibichi inaonekana juu ya maporomoko ya maji.

Udongo mwingi uliofukuliwa unaonekana. Labda kutoka kwenye shimo au mfereji. Kuna waya mmoja mweupe unaopita juu ya mlima wa udongo. Mandhari inaonekana kuwa ya eneo la ujenzi au uchimbaji. Udongo una rangi ya kahawia na unaonekana kuwa na mawe na vipande vingine.

Mifumo mingi ya mabomba ya rangi ya samawati, manjano na fedha inaonekana ikiwa imefungwa pamoja. Kila bomba lina vifaa mbalimbali kama vile valves , viunganishi na vyombo vya kupima shinikizo. Mabomba yanaelekea pande tofauti yakionyesha mtandao tata wa usafirishaji wa maji au gesi.

Chemichemi inaonekana huku maji yanatiririka kutoka kwenye sehemu ya juu. Majengo yenye paa za giza yanaweza kuonekana nyuma ya chemichemi. Eneo hilo linaonekana kuwa la kihistoria au la kuvutia.

Ukuta wa bati unaonekana ukiwa na bomba dogo la maji. Majani makavu na mawe yanaonekana chini ya ukuta. Eneo hilo linaonekana kuwa la nje. Ukuta unaonekana kuwa sehemu ja jengo au uuzio.

Barabara ya vumbi iliyoharibika inaonekana kuwa na mashimo na matope mengi, pikipiki imegeshwa kando ya barabara, watu wawili wanaonekana kwa umbali wakitembea.

Barabara ya udongo inaonekana kuharibika sana ikiwa na mashimo na matope. Watu wengine wanatembea kando ya barabara na pikipiki imeegeshwa karibu. Eneo linaoonekana kuwa la mtaa duni au eneo la ujenzi.

Mandhari haya ni ya mji. Mbele kuna majengo madogo yenye paa za bati na nyuma kuna majengo mengine ya mji. Juu ya majengo kuna matangi mengi ya maji ya rangi nyeusi. Anga linakuwa na mawingu.